Mfumo wa kilimo cha hydroponics wa wima uliotengenezwa kwa mabomba ya rangi ya kijivu. Mimea midogo inaonekana ikikuwa kutoka kwenye matundu yaliyochimba kwenye mabomba hayo na neno kabeji limeandikwa kwenye mkono kwenye moja ya mabomba likionyesha aina inayolimwa. Kuna udongo unaonekana kwenye chungu cha mbali na pia daftari lililowazi la maandishi hali hii inaonyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha mboga mboga.

Mfumo wa hydroponics wenye mimea midogo iliyopandwa kwenye sufuria nyeusi zilizowekwa kwenye chombo cha samawati. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi ikionyesha ukuaji nzuri. Mfumo huu unaonekana kuwa na pundu la hewa na mabomba madogo ikionyesha mbinu ya kilimo ya sasa. Mazingira yanaonekana kuwa kwenye staha.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics wa usawa ambapo mimea mbalimbali ya kijani ikiwemo mimea inayofanana na lettuce na nyanya inakuwa kutoka kwenye mabomba meupe ya p v c. Mabomba haya yamewekwa juu ya kila mmoja yakionyesha matumizi ya nafasi ndogo kwa kilimo. Hali hii inaonyesha bustani ya kisasa isiyotumia udongo.

Shamba kubwa la kilimo cha haidroponiki amabapo mimea ya saladi imepandwa kwenye mabomba meupe enye mashimo. Kila mme aunaonekana kuwa na afya na majani mabichi. Safu za mabomba zimepangwa kwa maridadi zikioyesha mpangilio wa kisasa wa kilimo. Kwa mbali kuna miti mirefu na jengo dogo jekundu ikionyesha mazingira ya shamba.

Mfumo wa kilimo cha haidropniksi ambapo mimea midogo enye majani mabichi inayofanana na mimea ya strawberry imepandwa kwenye mabomba meupe ya PVC. Mabomba haya yamepangwa kwa safu nne na kuwekwa kwenye fremu ya mbao. Mfumo huu unaonyesha jinsi mimea inavyopandwa bila udongo kwa kutumia maji na virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki wa wima ambapo mimea midogo yenye majani mabichi imepandwa kwenye mabomba meupe ya PVC yenye matundu meusi. Mabomba haya yamewekwa wima na yanaunganishwa na mabomba mengine ya PVC yakionyesha mfumo wa umwagiliaji. Chini ya mabomba kuna ndoo nyeupe na chungu cheusi na kwa umbali kuna mimea mingine ya kijani kibichi, hali hii inaonyesha matumizi ya kiteknolojia ya kisasa ya kilimo isiyotumia udongo.

Mifimo ya kilimo ya hydroponics ambapo mimea midogo yenye majani mabichi imepandwa kwenye mabomba meupe ya PVC. Kila mmea umewekwa kwenye tundu dogo lenye bomba na miziz yake inaelekea ndani ya bomba ambapo inachukua virutubisho kutoka kwenye maji. hali hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kilimo isiyo na udongo ambayo inaweza kuwa na faida katika maeneo yenye uhaba wa ardhi au maji.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics , ambapo mimea inakua bila udongo, mboga za majani zenye afya na rangi ya kijani kibichi zinaonekana zikimea kwenye mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa safu. Mfumo huu unaashiria mazingira yaliyodhibitiwa, labda ndani ya chafu, na mimea inaonekana kustawi vizuri. Kilimo cha hydroponics ni mfumo wa kisasa unaotumia maji ya virutubisho kwa ufanisi.

Mfumo wa kilimo wa kisasa wa wima mimea midogo ukiwa bado ni miche imepandwa kwenye vikombe vidogo vilivyowekwa ndani ya mabomba meupe ya pvc. Mabomba haya yamepangwa kwa tabaka tofauti yakifanya mfumo wa ngazi unaoruhusu mimea kuwa wima. Mfumo huu unaonyesha matumizi bora ya nafasi hasa katika eneo lenye ardhi ndogo.

Bustani ya kisasa inayotumia mfumo wa kilimo cha hydroponics .Mimea ya lettuce inaonekana kuwa na afya na kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe ya PVC.Mabomba haya yamepangwa kwa safu yakionyesha matumizi bora ya nafasi ndani ya chafu. Muundo wa chafu unaonekana kuwa na nguzo za mbao zinazozunga mkono wazi likiruhusu mwanga kupenya.

Mimea midogo ya kijani kibichi inayokua katika mfumo wa kilimo wima, labda wakitumia mbinu ya hydroponics . Kila mmea umepandwa kwenye kikombe kidogo cha plastiki cheusi ambacho kimeingizwa kwenye nguzo nyeupe ya wima. Majani ya mimea yanaonekana yenye afya na mabichi.

Hili ni bustani ya nyumbani iliyopangwa kwa kutumia makontena yaliyopangwa kwa safu. Kontena moja lina samaki wakubwa wa rangi ya dhahabu wakiwa kwenye maji, huku bomba la kijani kibichi likipinda chini. Mimea mbalimbali, ikiwemo ile yenye majani makubwa na mingine midogo, imepandwa kwenye makontena mengine. Makontena mengine yamewekwa kwenye nafasi ya juu na yanajumuisha miti midogo na nyasi, ikionekana kwa mbali. Hali hii inaonyesha bustani iliyopangwa kwa mtindo wa kisasa.

Shamba kubwa la mananasi yaliyopandwa kwa safu nadhifu chini ya anga la samawati. Kila mmea una majani marefu yenye miiba na mananasi yaliyokomaa. Safu za mimea zimetenganishwa na njia ya udongo, kuashiria kilimo chenye mpangilio maalum. Hii inatoa taswira ya uzalishaji wa mananasi na inaweza kuwakilisha shamba la mananasi nchini.

Ziwa la kisasa la ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wengi weusi na weupe wamepangwa kwa safu wakiwa wamefungwa kwenye vibanda vya chuma vilizo undwa kwa ajili ya kukamua maziwa na kulisha. Kila ng'ombe ame ekwa mahali pake maalum huku vichwa zao ziki elekezwa upande moja. Sakafu inaonekana kuwa na unyevu kidogo ikiwezakana kutokana na maji yaliyo mwagika, juu ya ng'ombe kuna mifumo ya mabomba na mashine zinazo tumika ku kamua maziwa na kusambaza chakula na maji.

Mkulima, amevalia kofia na begi mgongoni, anatembea katikati ya shamba la mahindi lenye mimea mirefu ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kuna magugu machache yanayokua kando ya mimea. Hali hii inaonyesha shughuli za kilimo, na kwa kuzingatia eneo la sasa inawezekana inawakilisha kilimo kinachofanyika katika maeneo ya vijijini nchini.

Nyumba kubwa za kitalu zilizounganishwa. Miundo hii inatumika katika kilimo cha kibiashara labda maua au mboga .Mnara wa mawasiliano na miti kadhaa vinaonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu ikionyesha kuwa ni siku yenye mawingu pengine asubuhi au jioni.

Kundi kubwa la vifaranga vidogo vya kuku zenye rangi ya manjano na vyeupe vikiwa vimetawanyika juu ya tabaka la vipande vidogo vya mbao au machujo. Vifaraga hao wanaonekana wakiwa hai na wengi wao wanatazama chini labda waki tafuta chakula. Hali hii inaweza wakilisha ufugaji wa kuku.

Kundi kuwa la ng'ombe weusi na weupe wamefungwa ndani ya zizi kubwa. Ng'ombe hao wanaonekana wanakula chakula kilichowekwa mbele yao kwenye kitalu. Hali ya ndani ya zizi inaonekana safi, na imeandaliwa vizuri kwa ajili mifugo. Ng'ombe wengi wanaonekana kua na herini maskioni, ambayo huenda inatumika kwa ajili ya utambulisho.

Idadi kubwa ya uyoga mweupe unaokua ndani ya chumba kilichodhibitiwa labda shamba la uyoga. Uyoga huo umepangwa kwenye rafu na unaonekana kukwaa kwenye substrate . Mwanga wa bandia unaonekana juu ukitoa mwanga kwa uyoga. Hii inaonyesha mbinu ya kilimo cha kisasa labda kwa ajili ya uzalishaji wa kibiashara wa uyoga.

Shamba kubwa yenye mimea mingi ya kijani kibichi inaonekana kuwa kabichi au mboga nyinginezo. Mimea hii imepandwa kwa mipangilio mzuri, ikionyesha utunzaji bora wa mashamba. Kwa mbali kuna majengo ya mashambani na miti na barabara yenye vilindi inaonekana ikipita ndani. Pia kuna mifumo ya umwagiliaji inayonyunyizia maji kwenye mimea, ikionyesha kilimo cha sasa.

Trekta kubwa ya kijani inafanya kazi kwenye shamba yenye mimea iliyopandwa kwa safu nadhifu. Trekta hili lina vifaa vya machungwa vilivyorundishwa nyuma labda kwa ajili ya kupanda au kulima. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya na kijani kibichi ikionyesha kilimo cha kisasa na kilichopangwa.

Eneo la kukaushia mazao kama vile nafaka. Kuna safu ndefu ya kichwa kinachofanana na punje ndogo ndogo, zenye rangi nyeupe, zikiwa zimetandazwa kwenye eneo maalumu ya kukaushia. Pande zote za eneo hili na kukaushia, kuna miundo ya chuma, inayoweza kuwa meza ya kukaushia, ambazo zimetumika au zitatumika. Udongo karibu na eneo hili unaonekana kuwa mwekundu na kuna miti na majengo machache kwa umbali.

Shamba ya migomba yenye majani mabichi tele yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu. Baadhi ya migomba imefunikwa na nyavu za bluu labda kwa ajili ya ulinzi. Upande wa kulia kuna eneo iliyolimwa au udongo uliokuwa na mazao hapo awali.

Shamba la kisasa la nyanya ambapo mimea ya nyanya imepangiliwa na kamba au nyaya zimetumika kusaidia mashina kusimama wima. Nyanya za rangi nyekundu na kijani zimetundikwa kwenye mashina zikionyesha hatua mbalimbali za ukomavu. Hali hii ina ashiria kilimo cha sasa , uwezakano mkubwa katika chafu ambacho kinalenga uzalishaji bora na usimamizi wa mazao.

Ndani ya chafu kubwa iliyoundwa kwa kilimo, safu za mimea ya kijani kibichi na matunda mekundu madogo yaonekana, yaliyolimwa kwa utaratibu. Mimea imepangwa kwenye vyombo vyeupe vilivyoinuliwa kwa mfumo wa kilimo wima, unaoungwa mkono na nguzo za mbao. Njia wazi inapita katikati ya muundo, ikitenganisha vitanda viwili vikuu vya mimea.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi lililopandwa kwa safu ndefu. Katikati ya shamba, kuna bomba refu jeupe lililolala chini likitumika kwa umwagiliaji. Maji yanatoka kwenye mashimo madogo kwenye bomba hili yakinyunyiza mimea pande zote mbili. Anga linaonekana kuwa safi na la bluu likionyesha hali nzuri ya hewa.

Shamba dogo lililo limwa kwa uangalifu yenye mimea midogo iliyo pandwa kwa safu ambayo ina majani ya kijani kibichi inayo onekana kumea vizuri, kinacho vutia zaidi ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unao onekena wazi ambapo miraja meusi ime lala chini kando ya kila safu ya mmea ikitoa maji moja kwa moja kwenye mzizi. Udongo una rangi ya kahawia nyekundu na nyuma kuna mimea mingine ya kijani kibichi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mabomba meusi yamelala ardhini karibu na mimea midogo. Maji yanatoka kwenye mabomba haya na kulowesha udongo taratibu. Hii inaashiria kilimo kinachotumia maji kwa ufanisi.

Shamba kubwa la kilimo lenye udongo mwekundu uliotengenezwa kwa matuta marefu na maji yakiwa yametiririka katikati ya matuta hayo. Kwa mbali, kuna miti na majengo machache, ikionyesha mazingira ya vijijini. Hali hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji au maandalizi ya ardhi kwa ajili ya kilimo.

Shamba lililolimwa likiwa na mimea michachanga iliyopandwa kwa safu. Mfumo wa umagiliaji a matone uanonekana ukiwa umewekwa ardhini na maji yanatririka karibu na mizizi ya mimea. Watu wachache wanaonekana wakiwa shambani wakifanya kazi labda wakisimamia mfumo wa umwagiliaji au wakihudumia mimea. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea mengine na miti ikipendeza eneo hilo ni la kilimo.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwenye safu ndefu za udongo wa rangi ya kahawia. Vifaa vya umwagiliaji vinavyorusha maji juu ya mimea vinaonekana vikifanya kazi, vikiunda chemchemi za maji. Anga ni la samawati na lina mawingu machache na miti inaonekana kwa umbali. Hali hii inaashiria kilimo cha kisasa kinachotumia mifumo ya umwagiliaji.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mistari mirefu ya mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi. Kati ya mistari ya mimea kuna mifereji midogo iliyojaa maji, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mimea inaonekana imepandwa kwa mpangilo mzuri na bomba la kumwagilia linaonekana upande wa kushoto wa picha. Mandhari ya ujumla inaashiria shughuli za kilimo, labda zao la pamba au mimea mingine inayohitaji umwagiliaji wa kutosha.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendelea kumwagilia mmea. Matone ya maji yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye vinyunyuziaji vidogo vilivyounganishwa kwenye mabomba madogo. Udongo unaonekana kuwa na unyevu na mimea midogo ya kijani kibichi inazunguka eneo hilo. Hii inaonyesha mbinu yenye ufanisi na inayohifadhi maji ya umwagiliaji katika kilimo.